Mtu amevalia koti la maabara na barakoa ya uso akiandaa sindano inayoonekana akishikilia chupa ndogo ya dawa au chanjo. Kuna mtu mwingine kwenye mandhari ya nyuma ambao watu wengine pia wamevalia barakoa.

Chumba cha hospitali. Mgonjwa mmoja amelala kitandani na anaonekana kama amezidiwa. Mtu mwingine ameketi kwenye kitanda kingine akiwa ameshika kichwa chake mkononi ambacho kinaashiria huzuni au wasiwasi. Kuna vifaa vya matibabu kama vile mtungi ya oksijeni karibu.

Daktari wa meno anamfanyia mgonjwa matibabu. Daktari amevaa koti jeupe na maski na anatumia vifaa vyenye kufanyia mgonjwa uchunguzi au matibabu wa meno. Kuna mtu mwingine amesimama karibu ambayo huenda ni msaidizi, amevaa nguo za kazi na maski pia.

Mtu amevalia suti ya kinga ya buluu, barakoa ya gesi na glavu. Anashikilia vyombo viwili ambavyo vina alama ya kichwa cha vufu na mifupa msalaba, inayoashiria hatari ya sumu au kemikali hatari. Mandhari ya nyuma inaonekana kama kiwanda au mazingira ya viwanda yenye mashine na vifaa.

Mtaalamu wa afya akimpa mtoto mchanga chanjo . Mtaalamu huyu amevaa sare za matibabu na mask na mama au mlezi ameshika mtoto kwa utulivu. Wote mama na mtoto pia wamevaa mask .Inaonekana kama wako katika kituo cha afya au kliniki.

Muuguzi akimtunza mtoto, katika chombo cha kuwatamia. Kuna watoto wengine pia. Eneo linaonekana kama kitengo cha huduma, ya watoto wachanga, kwa maana kuna watoto wengine katika chumba hilo.

Daktari wa meno akiwa na mtoto na mama yake katika ofisi ya mbele . Daktari amevaa kofia, barakoa na miwani na anachezea mtoto toy nyekundu. Mama anakaa kwenye kiti cha meno na mtoto ameketi juu yake akiashiria mandhari ya hospitalini.

Vifaa vya matibabu vikiwa na chupa iliyoandikwa Surua, Rubella, matumbwitumbwi pamoja na sindano. Pia kuna pakiti za vidonge nyuma. Inaashiria ama kuhusiana na chanjo au dawa za magonjwa hayo maalum.

Mwanaume anaosha mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono. Kituo hicho kina pipa la bluu lenye michoro ya rangi ya mikono ambalo hutumika kama chanzo cha maji. Mwanaume amevaa sare nyeusi, kofia na barakoa. Kituo cha kunawia mikono kimewekwa nje na uzio wa kijani kibichi nyuma.

Watu wawili kwenye uwanja uliojaa nzige. Watu wanaonekana wanajaribu kuwafukuza lakini kuna nzige wengi sana hivi kwamba wanazungukwa nao. Hali inaashiria tatizo kubwa la wadudu waharibifu.

Mtaalamu wa matibabu anamchunguza mgonjwa. Daktari amevaa kanzu ya maabara na taa ya kichwa na anashikilia chombo cha matibabu. Mgonjwa ameketi na mkono wake umewekwa mezani pengine kwa ajili ya uchunguzi. Watu wengine wako nyuma, wakionyesha mazingira ya kliniki au kambi ya matibabu.

Paketi ya vidongo vya manjano, kipima joto cha zebaki na vitu vitatu vyekundu vyenye umbo la moyo vilivyopangwa juu ya msingi mwekundu wa ngao ikipendekeza manthari ya afya na ustawi.

Watu wawili wanasafisha takataka na wamevaa mavazi ya kinga ambayo inawasaidia kujilinda na hatari za kiafya zinazohusika na takataka. Takataka nyingi zimetapakaa ardhini, ukosefu wa usafi unaweza kusababisha magonjwa na hatari kwa afya.

Mwanaume mmoja amesimama kando ya bango lililoandikwa Water Stem. Na mevalia shati la bluu na jinsi . Anatabasamu kubwa na anaonyesha mkono wake. Nyuma yake kuna tanki kubwa la maji. Bango hilo, linaeleza, maono, dhamira, na nguzo za shirika. Maandishi haya yanaonyesha jinsi shirika linawezesha jamii kwa suluhisho endelevu la wamaji.

Mwanamkwe amevalia barakoa na vesti, ameshika sindano mkononi na inaonekana anajiandaa kutoa chanjo. Yuko ndani ya hema au eneo lililofunikwa na kuna watu wengine wanaoonekana nyuma yake.

Amevalia gauni yenye rangi ya zambarau nyepesi, akijifunza kutembea kwa msaada wa watu wazima wawili, katika eneo linaloonekana kama la tiba vya mwili. Mtu mzima mmoja amesimama nyuma ya mtoto akionekana kumsaidia huku mwingine ameshikilia reli mbele.

Muuguzi anamtazama mtoto mchanga aliye ndani ya incubator . Muuguzi amevaa sare za buluu na ana stetescop shingoni. Mtoto amelala mgongoni na ameunganishwa na vifaa vya matibabu.

Sehemu ya inchi kavu iliyo kauka, yaonekana kwamba ukame umekumba sehemu hii. Kwa maana, mimea imekauka na pia nyasi waweza vyaona imekauka. Pia, kuna mawe, yanayoashiria kwamba hakuna ukulimu unaofanyika pale.

Sanduku la dawa inayoitwa Azoman 500. Dawa hizi ni aina ya antibayotiki pia, kuna vifurushi vya kidonge vichache vikiwa ndani ya blista packet . Sanduku linaeleza kwamba, lina vidonge sita vinavyofunikwa ,na ni antibayotiki. Kuna maandishi mengine yaliyoandikwa kwa lugha nyingine labda Kiarabu au Kifaransa.

Uharibifu uliotokana mwomonyoko mkubwa wa udongo na mafuriko karibu na kalvati. Kiasi kikubwa cha udongo kimeoshwa na kuunda shimo au bonde. Maji yanayopita kwenye kalvati yana rangi ya kahawia chafu, ambayo inaashiria matope na uchafu, unaosombwa na maji ya mafuriko. Nyuma kuna kundi la watu lililokusanya pengine wakitazama uharibifu.

Watoto wananawa mikono kwenye tengenezo la sinki za mawe. Sinki zinaonekana kuwa zimetengenezwa kwa saruji na zimeekwa kwa mstari mmoja. Watoto wamevaa barakoa na sare za shule, ikionyesha kuwa ni sehemu ya programu za usafi kwenye shuleni mwao, ambapo pengine inalenga kuzuia kuenea kwa ugonjwa.

Mafuriko makubwa. Kuna maji mengi yanayofunika ardhi na majengo. Daraja na barabara pia zimefunikwa na maji. Inaonekana kama eneo hilo limeathirika sana na mafuriko.

Eneo lililojaa maji na majengo duni yaliyojengwa juu ya nguzo au majukwaa juu ya kiwango cha maji. Maji ni ya kahawia na ni machafu ikionyesha kuwa yametokana na mafuriko ya hivi karibuni.

Mwanamke mwenye tabasamu nyingi, yuachotelea maji nje ya kwenye mfereji. Maji haya yanaonekana maji masafi kwa maana yanachochelea kwenda kwenye kibuyu chake cha rangi ya manjano. Kibuyu kimeekelewa ndani ya Besheni. Nyuma nyumba yake yaonekana yenye mabati, na pia kuna zongo zilizoanikwa. Na pia, kuna majani.

Daktari wa mitishamba, ameketi chini kwenye mkeka, nje. Mkononi ameshikilia kifaa chake cha kazi, na pembeni kunao jungu Iliyoekelewa kando ya mkeka, pia yumevalia nguo zake rasmi za kazi.

Tukio la mtu anayebebwa mgongoni ili kusaidiwa kuvuka mto usiokua wa kina kirefu ,mtu aliyevalia koti ya manjano amebebwa mgongoni kusaidiwa kuvuka mto , Kunao watu wanaotazama labda wanaosaidia ama wanaoongozwa kuvuka mto, mazingira yanaonekana ya mashambani .

Mwanaume anadungwa sindano na daktari. Yuaonekana dawa ama sindano hiyo ni kali kwa maana jinsi aliyofunga macho. Amevalia barakoa kwenye mapua yake na pia daktari anaonekana mwenye ujuzi.

Chupa ya Vitamini D3 kutoka Nature's Bounty. Chupa imeandikwa D3 short term therapy for vitamin D deficiencies na immune health . Chupa ina vidonge sabini na mbili vya laini. Kifuniko cha chupa yenyewe ni kijani.

Mtalamu wa matibabu anampa mtoto mchanga chanjo au utaratibu mwingine wa matibabu. Mwanamke ambaye labda ni mama yake mlezi, anamshikilia mtoto kwa usalama mikononi mwake. Mwanamke na mtalaamu wa matibabu wote wamevaa barakoa ambaye inaashiria kuwa eneo hilo linafanyika wakati wa janga au mgogoro mwingine wa kiafya. Mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki.

Mwanamke anachunguza sikio la mwanaume mmoja, huku mwanaume mwingine akiangalia. Mmoja wa mwanaume amevalia shati nyeupe iliyo andikwa siku ya walemavu wa kuskia inaonekana kama ukaguzi wa kiskiza au zoezi linalohusiana na afya ya maskio.

Watu wawili ambao wanaonekana kuwa madaktari wa meno wakimfanyia kazi mtu mmoja kinywani. Wamevaa nguo nyeupe za kazi, barakoa na miwani. Kuna vifaa vya meno kwenye meza.

Mtu anafanyiwa ukaguzi wa kusikia kwa kutumia tuning fork . Mtu anayechunguza ameshika tuning fork karibu na sikio la mtu anayefanyiwa uchunguzi. Nyuma yao mtu mwingine amevaa shati iliyoandikwa invest in the future .

Boti mbili zimejaa watu kwenye mto au njia ya maji. Maji yana rangi ya kahawia ikionyesha kuwa inaweza kuwa ni mto au ziwa lenye matope. Watu waliomo kwenye boti wamevaa nguo mbali mbali pamoja na baadhi ya fulana nyekundu. Nyuma kuna majengo rahisi labda ya muda. Kwenye ukingo wa mto ikionyesha eneo la kijiji au ukingo wa mto.

Kambi ya wakimbizi ama watu waliohamishwa kwao. Kuna vibanda vingi au hema vilivyotawanyika kwenye ardhi, pia ardhi imekauka.

Mtu ananyunyizia dawa kwenye shamba la mpunga. Mtu huyu amevaa nguo za kujikinga na ana kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni. Mistari ya mpunga unaonekana ha kijani kibichi na yenye afya.

Eneo la nje lenye meza ya mduara iliyojaa chupa. Kuna baiskeli iliyoegeshwa pale. Kuna kibao kinachosomeka, daktari Mubuda, tiba ya magonjwa. Inaonekana kama eneo la matibabu ya jadi au mtaalamu wa tiba asili.

Mtu ananyunyuzia dawa shambani, amevaa hoodie , glavu na ana kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni. Mimea imepandwa kwa mistari iliyonyooka vizuri.

Moto mkubwa uliokumba msitu au eneo lenye miti. Kuna miale mikubwa ya moto na moshi. Moto huu unachoma miti mingi iliyo pamoja, kuashiria kwamba ni eneo la msitu.

Duka au banda lililojaa chupa za aina mbalimbali. Chupa hizo zimepangwa kwenye meza au rafu. Kutokana na wingi wa chupa, inaezekana kuwa duka hili linauza dawa za miti shamba au tiba za asili. Vitu vilivyochongwa juu ya duka vinaezakua sehemu pa kuweka dawa.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika nje. Wengi wao wamevaa barakoa na wana mikono yao juu. Baadhi ya watu wameketi kwenye viti, wakati wengine wamesimama au wamepiga magoti. Inaonekana kama wanafurahia au wanashiriki katika jambo fulani ya kiafya.